Banda kubwa zuri kwa ajili ya maonyesho, lililopangiliwa vyema na kwa ustadi mkubwa, ambapo katika banda hili watumiaji wa dawa za kilimo na mifugo wanaweza kupata maelekezo muhimu wanayohitaji katika matumizi ya dawa hizo.

Chupa kubwa nzuri nyeupe inayotunza dawa kwa ajili ya mifugo ambayo pia huakikisha dawa hiyo ni salama kwa matumizi ya mifugo.

Dawa iliyo katika kifungashio maalumu, ambapo kinaonyesha maelekezo ya jinsi gani dawa hiyo yaweza kutumika na wanyama, na pia huihifadhi dawa hiyo kuhakikisha iko salama kwa ajili ya matumizi ya wanyama.

Duka la kisasa lenye nafasi finyu, pia lenye kabati zenye madawa mbalimbali kwa ajili ya wanyama ambapo dawa hizo zimeweza kupangiliwa vizuri na kwa ustadi mkubwa.

Wakulima watano wenye jinsia ya kike wakiwa wanachambua viazi kutoka katika mavuno ya viazi, ili kuvitayalisha na kuviandaa vyema kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni kwa wateja.

Mkulima wa kiume akitia juhudi kukusanya mavuno ya zao la karoti, ambalo limekwisha kuiva vizuri, kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Wakulima watano wenye umri wa makamo ambapo kuna wanawake wawili pamoja na wanaume watatu, ambao wako shambani wakichambua vyema mavuno ya viazi vitamu ambavyo vimekwisha kuiva vizuri.

Vikopo vidogovidogo, ambavyo vimejazwa udongo kwa ustadi mkubwa, huku miche midogo ikiwa imekwishaanza kuota vizuri.

Mgomba mzuri umesimama imara, ukiwa na mkungu wa ndizi ambazo ndizi hizo zimekwisha kuiva na zipo teyari kwa ajili ya kuliwa na pembezoni kumezingirwa na miti ya matunda.

Wanaume wawili wakiwa katika shughuli ya ukaguzi wa mashine itumikayo katika shughuli za ujenzi pamoja na kilimo, mashine hiyo ina rangi ya njano pamoja na matairi madhubuti.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye rangi ya kijani na manjano inayofanya shughuli ya kupalilia shamba, ili kurahisisha kazi na kuongeza ufanisi katika shughuli za kilimo.

Shamba kubwa linalotumia mashine za kisasa, ili kupalilia shamba hilo kwa ajili ya kuliandaa kwa msimu mpya wa kupanda mbegu.

Mashine nzuri na ya kisasa, yenye rangi nyekundu na nyeusi, ambayo hutumika katika kurahisisha kazi mbalimbali za kilimo.

Mfugaji wa samaki akionesha bwawa, ambalo hutumika kufanya shughuli za ufugaji wa kisasa wa samaki.

Eneo lenye vichaka vingi ambapo barabarani kuna mshale wenye rangi nyeupe, unaoonyesha uelekeo wa barabara finyu, inayoelekea katika vichaka hivyo.

Shina la mti mkubwa na mzuri, uliotiwa alama kwa wino wa rangi nyeupe na nyekundu ambapo umezingirwa na vichaka mbalimbali.

Mkulima mwenye jinsia ya kiume akiwa katika bustani kubwa na nzuri, iliyo na mimema iliyo pangiliwa vizuri na kwa ustadi mkubwa ili kuwezesha iweze kukua vyema, na kutoa mazao yaliyo katika ubora unaostahili.

Mtu mwenye jinsia ya kiume akifanya ukaguzi katika mimea iliyopandwa kwa ustadi mkubwa katika eneo hili kubwa, ili kuhakikisha ubora wake unabaki kuwa wa hali ya juu.

Kilimo cha kisasa cha bustani wima, chenye miche pamoja na mimea mbalimbali ambayo imeota vizuri. Kilimo hiki husaidia kuokoa nafasi katika kilimo.

Kilimo cha kisasa cha kuotesha mimea kama: mbogamboga katika maji, ili kupunguza matumizi ya ardhi yasiyo na ulazima.

Mkulima akiwa ametoka kukusanya mavuno ya zao aina ya kitunguu maji, huku baadhi ya vitunguu vikiwa na rangi ya kijani iliyokolea na baadhi vikiwa na rangi ya kahawia.

Ufugaji wa kisasa wa ng'ombe, ambapo ng'ombe hao watano wanalishwa vyema, ili kuwaanda kwa ajili ya uzalishaji bora, wa maziwa pamoja na nyama, ambazo zitafaa kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Wafanyakazi wakiwa wamevalia sare za rangi ya kijani pamoja na barakoa huku wakifanya kazi ya kufungasha zao aina ya parachichi katika maboxsi.

Hali ya hewa ya kitropiki ikiwa na mkusanyiko mwingi wa miti mirefu kwa mifupi, huku kukiwa na kaya chache za watu wanaoishi katika eneo hili.

Eneo kubwa la kitropiki lenye nyasi za kijani kibichi, pamoja na miti mingi yenye urefu tofautitofauti, iliyoko katika ukanda wa juu.

Vifungashio safi na imara ambavyo hutumika kuhifadhia mbegu kwajili ya msimu mpya wa kilimo, ambapo vifungashio hivyo hutumika kuzilinda mbegu dhidi ya uharibifu utokanao na wadudu pamoja na upotevu.

Vikopo vingi vidogovidogo, vyenye rangi nyeusi huku vikiwa vimejazwa udongo wa kutosha, na pia vikiwa vimepandwa miche, huku vikiweka karibu na usawa wa dirisha, ili viweze kujipatia mwaga wa kutosha.

Mbegu nzuri na za kisasa, zilizofungashwa katika vifungashio vizuri na imara, ambapo huakikisha mbegu hizo zinabaki salama na bora mpaka hapo zitakapohitajika, kwa ajili ya kupandwa.

Mabanda mawili ya chuma madogo, ambayo yamehifadhi wanyama aina ya panya, ambao wanyama hao mara nyingi hutumika katika majaribio katika maabara za kisayansi.

Mnyamapori aitwae kiboko, ambaye yuko katika bwawa lenye maji mengi muda wa mchana, huku akifanya mawindo kwa ajili ya kujipatia kitoweo chake wakati huo.